Tunawaona madaktari wawili waliovaa kabuti za rangi nyeupe. Pia wamevaa vitamvua na wamesuka nywele zao wakiwa wanamhudumia mgonjwa ambaye amevaa shati ya kijani. Pia daktari mmoja ana kitabu naye yule mwingine ana mashini ambayo anasoma.

Nayaona maji mengi yaliyosabaabishwa na mafuriko yakiwa yamezunguka nyumba, nyumba zile zina paa ambazo zimeundwa kwa mabati, nyumba mbili zina mabati ambayo sina kutu na pia Kuna miti ambayo imemea nyuma za zile nyumba.

Tunaona watu waliosimama juu ya daraja wakiwa wanatazama chini ambapo kuna mto ulio na maji machafu. Pia kunayo miti ambayo imebebwa na maji na ikawa imevunjwa vunjwa.

Nawaona daktari watatu. Wote wakiwa wamevalia nguo ambazo ni za rangi ya samawati. Pia naiona televisheni na hata kunaye mgonjwa ambaye amelazwa. Na nyuma yao kuna madirisha mengi.

Namwona muuguzi aliyevaa kitambua ya rangi nyeupe, akiwa ameshika sindano ambayo anamdunga mgonjwa, aliyevaa kitambua ya rangi ya bluu na pia akiwa ameshika karatasi lililo na maandishi.

Ninamwona mvulana aliyesimama huku akinyunyuzia mimea ya mahindi dawa pia kuna mti nyuma ya yule mvulana, naye yule mvulana amevaa kitambua ya rangi nyeusi .

Ninauona mto. Katika mti huo kuna watu wawili ambao wanaonekana kuvuka, mmoja akiwa anatembea naye yule mwingine akiwa amebebwa mgongoni, pia kunao walio kando ya mto na wanatazama wale wawili wanaovuka.

Namuona daktari akiwa anamtibu mgonjwa, ambaye amelalia kitanda. Pia kuna mlango ambao uko nyuma yao. Na pia dirisha na hata kuna taa ambazo zinatoa mwangaza.